Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea za kisasa zinazotumika katika mashamba ambayo hufanya udongo kuwa na rutuba, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo na kupangwa kwa kupandiana.

Vijana wa kiume wakiwa ndani ya duka, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za mifugo. Kukiwa na chupa ambazo zinahifadhi dawa hiyo, zilizopangiliwa juu ya meza ya duka hilo.

Vijana watatu wawili wa kike na mmoja wa kiume wakiwa wameshika vifurushi pamoja na dumu lenye pembejeo za kilimo, nyuma kukiwa na bango linaloonyesha kampuni iliyotengeneza bidhaa hizo.

Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zikiwa zinauzwa katika duka dogo, ambapo zimehifadhiwa kwenye makopo kila mmoja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa pamoja na namna ya kutumia.

Duka dogo ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa katika makopo, zingine zikiwa katika mifuko ya plastiki kila moja ikiwa na kibandiko inachonyesha matumizi pamoja na jina la dawa hiyo.

Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zikiwa zimehifadhiwa katika chupa za plastiki kila moja ikiwa na kibandiko kilichoandikwa jina la dawa iyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo kama vile: ng'ombe, mbuzi, kondoo, farasi; ambayo inatumika kutibu minyoo, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika maboksi yaliyotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa, ambayo inatibu maungio ya mifupa ili kuwasaidia kutembea vizuri ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo ya rangi ya zambarau, ikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Vijana watatu wa kiwa ndani ya duka la kisasa wakiketi huku wakitazama runinga iliyopo mbele yao duka hilo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za mazao pamoja na dawa za mifugo.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika makopo yaliyopangwa kwenye rafu za chuma, nyingine zikiwa katika mifuko ya plastiki iliyoning'inizwa.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kwa ng'ombe, mbuzi, farasi, kondoo ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi ambalo limetengenezwa kwa karatasi ngumu likiwa na jina la dawa hiyo, matumizi pamoja na picha za baadhi ya mifugo.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika maalumu kwa kuku ikiwa na virutubisho ambavyo vinasaidia kuku kukua kwa haraka, imehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki.

Dawa ya kimiminika inayotumika kwa mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ya plastiki na kufungwa vizuri ili isimwagike. Pembeni kukiwa na boksi ambalo lina maandishi yaliyoandikwa jina la dawa hiyo, matumizi, pamoja na picha mbalimbali za vichwa vya wanyama.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu, inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, ikiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa mmbwa na paka ambayo imehifadhiwa kwenye kopo dogo na kufungwa vizuri ili isimwagike au kuharibika, ikiwa na maandishi yanayo onyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea zinazotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao ya viazi pamoja na vitunguu kufanya udongo kuwa na rutuba, ikiwa imehifadhiwa katika vifurushi vidogo vyenye ujazo tofauti ikianzia na kilo kumi, kilo ishirini na tano na kilo hamsini.

Duka ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa katika makopo na pakiti za plastiki, zilizopangwa kwenye rafu za mbao na kufungwa ndani ya vioo.

Dawa ya kimiminika ambayo inatumika kwa ajili ya matibabu ya kuua vijidudu katika ng'ombe, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa na kufungwa ili isimwagike pembeni kukiwa na boksi liliotengenezwa kwa karatasi ngumu linalohifadhi chupa hiyo.

Ulimaji wa vitunguu kwa ajili ya biashara vikiwa vimepandwa katika mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone. Vitunguu hivo vikiwa vimechipua, miche mirefu ya rangi ya kijani kumaanisha vipo tayari kwa mavuno na kupelekwa masokoni.

Mwanamke akiwa amevuna mahindi kutoka shambani, na kuyamenya kisha kuyatandika chini, ili yapigwe na mwanga wa jua yakauke kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa kuuzwa.

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa katika shughuli za kupanga mikungu ya ndizi, au vichane katika kreti za rangi mbalimbali, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la wanawake wakiwa wameketi chini wakifanya zoezi la umenyaji wa karanga na kuhifadhiwa katika magunia makubwa baada ya kuchambuliwa, ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Upandaji wa zao la maparachichi ambayo yamestawi kutoka katika miti mirefu yakiwa yamevunwa, na kupangiliwa katika makreti ya rangi ya njano, tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba ambapo wamefanya shughuli za uvunaji wa zao la viazi na kuvipangilia katika magunia marefu, vikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kuuzwa.

Migomba mirefu na mifupi iliyojikusanya sehemu moja ikiwa imeota ndani ya uzio uliotengenezwa kwa mianzi, migomba hiyo hutoa mikungu mikubwa iliyo na ndizi ambazo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mashine ya kisasa hiitwayo trekta ikiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi, likiwa linafanya shughuli ya uvunaji wa mazao hayo ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani, ambayo imepandwa kwenye vifurushi vidogo vikiwa na mabomba membamba ambayo yanaleta maji kwenye mizizi ya mimea hiyo.

Kijana wa kike akiwa amechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la viazi, ambavyo vinavunwa kwa kuchimbuliwa chini na kupangwa katika makundi, ambavyo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi, akiwa anakagua mahindi hayo kama yapo tayari, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi wakiwa wanafanya shughuli ya kuvuna kwa kuyakwanyua kutoka kwenye mimea, kumenya na kuhifadhi katika vikapu vikubwa ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la watu wa rika na jinsia ya watu tofauti wakiwa katika shughuli ya kuchambua mbegu za zao la kahawa, wakichagua zile nzuri na kuziweka kwenye magunia kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa zao hilo wakikwanyua mahindi kutoka kwenye miche na kuilaza chini ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wakiume akiwa amefanya zoezi la uvunaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, nyanya hizo zikiwa za rangi nyekundu zimetandikwa chini akiwa anazipangilia katika makreti ili kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mama akiwa ameketi katika ardhi akiwa anafanya shughuli ya uchambuzi wa mbegu za zao la kahawa, za rangi ya kijani na nyekundu. Akizihifadhi katika ndoo, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

vijana wakiume wakiwa katika shamba lililopandwa mahindi, ambapo wanafanya zoezi la uvunaji, wakikusanya katika kundi kubwa na kupangilia kwenye magunia ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara ambavyo vimestawi vikiwa chini ya ardhi na hutoa mimea mirefu ya rangi ya kijani kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, vitunguu hivyo vikiwa tayari hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kike akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya akiwa amebeba kreti la rangi nyeusi, ambalo anatumia kuwekea nyanya ambazo anazichuma kutoka kwenye mimea ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wa kike na wa kuime wakiwa katika shamba, ambalo wamefanyia shughuli za uvunaji, wakikwanyua mahindi kwwnye mimea na wakiyamenya, wakiyapanga chini ili yapigwe na jua tayali kwaajili ya kupelekwa sokoni kwaajili ya mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa mazao ambayo ni mboga za majani kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa yanayodondosha matone ya maji. Kijana huyo akiwa anakagua kama mazao yapo tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya kijani akiwa anafanya shughuli za uvunaji wa zao la ndizi, akiwa akikata mikungu kutoka kwenye migomba ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wa rika tofauti wakiwa wameketi katika mashamba, wakiwa wanafanya uchambuzi wa mbegu za zao la kahawa, wakichagua zile nzuri na kuhifadhi kwenye magunia ili kupelekwa masokoni kwaajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba ambalo limepandwa zao la mahindi, akiwa anafanya shughuli ya uvunaji kwa kuyakwanyua kutoka kwenye miche na kuihifadhi katika ndoo ili kuipeleka masokoni kwa ajili ya mauzo.

Ulimaji wa zao la nyanya ambazo zimebadilika rangi na kua nyekundu. Tayari zimechumwa na kuhifadhiwa katika makreti ya rangi nyeusi, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la nyanya ambazo zimepandwa kwa ajili ya biashara, zikiwa zimekuwa kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani ambayo inanyooka juu ikifata fito refu zilizotengenezwa kwa miti.

Wakulima wakiwa shambani wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la vitunguu wakivichimbua kutoka katika ardhi na kukata mimea ambayo huota kwenye vitunguu hivyo, kisha kuvipanga kwenye ndoo ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa anakagua nyanya hizo ambazo zimestawi kutoka katika miche mirefu iliyopandwa kwenye vifirushi vidogo vya rangi nyeusi.

Wakulima wawili wakike wakiwa katika shamba ambalo limepandwa miti mirefu ya mikahawa, wakiwa makini katika kuchuma mbegu ya zao hilo ili kukagua kama ipo tayari kwa ajili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Zao la nyanya ambazo zimepandwa kwa ajili ya biashara zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani, nyanya hizo zikiwa za rangi nyekundu kumaanisha zipo teyari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji wa karoti, wakivichimbua chini na kuvihifadhi katika magunia ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakike na wakiume wakiwa katika shamba lililopandwa, zao la mahindi wakiyavuna na kukwanyua, kutoka katika miche na kumenya, kisha kuhifadhi kwenye vikapu vikubwa ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la watu wa kike na wa kiume wakiwa katika zoezi la kuchambua mbegu za zao la kahawa, ambapo wanahifadhi kwenye magunia ili kwenda kuuzwa katika masoko.

Kijana wa kiume aliyevaa mabuti akiwa ameegemea zao la kabichi ambazo tayari zimeshavunwa kutoka mashambani, zikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba, ambalo limelimwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa zimeshavunwa kwa kuchumwa kutoka kwenye mimea na kuhifadhiwa sehemu ya chini zikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Bustani ndogo ambayo imepandwa mazao mbalimbali ambayo yamechumwa na kujazwa katika mkokoteni unaosukumwa wenye tairi dogo, ikiwa ina; karoti, vitunguu pamoja na mboga za majani; ambazo wakulima wamelima na zinapelekwa masokoni.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa katika shamba lililo pandwa zao la viazi vitamu, wakiwa wanafanya shughuli ya kuvivuna na kupanga katika makreti makubwa ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wa kike wakiwa katika bustani ambazo zimepandwa mazao mbalimbali, zikiwemo mboga za majani zilizostawi kutoka katika vifurushi vilivyo na udongo wenye rutuba na unyevunyevu, ambavyo vipo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa mazao ya mboga za majani, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone. Mkulima huyo akiwa anakagua hali ya mazao inavyoendelea.

Mashine ya kisasa ikiwa na matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo, iitwayo trekta ambayo inatumika katika shughuli za ulimaji, mbadala na jembe la mkononi, ikiwa inavuta chuma kizito kilicho na mapanga yenye ncha kali yanayotifua ardhi, ili kufanya kuwa rahisi katika upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iliyopakwa rangi nyekundu ambayo inavyuma vikali vinayozunguka na kukata nyasi ndefu, ambazo zipo mashambani ikiwa ni hatua ya uandaji wa mashamba kwa ajili ya kupanda mazao.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, ambayo ina chuma kizito kilichofungwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali, ambayo yanatifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa inavuta vyuma vizito vyenye mapanga yenye ncha kali, yanayotifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga yenye ncha kali ambayo hutifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa, ikiwa inavuta vyuma vizito vyenye mapanga yenye ncha kali yanayotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali ambayo yanakata nyasi refu zilizopo mashambani.

Mashine ya kisasa ambayo ni trekta lililofungwa kifaa kidogo kwa nyuma kinachokata nyasi refu zilizopo mashambani na kuviringisha katika fungu au kwa mduara.

Mashine ya kisasa ambayo inaendeshwa kwa kutumia mikono miwili, ikiwa na injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo, ambapo hutumika kukata au kutoa mazao ambayo hayaitajiki katika mashamba.

Mashine za kisasa, ambazo zinafungwa kwenye mashamba makubwa yanayopandwa mazao mbalimbali. Mashine hizo hujiongoza zenyewe na kuangalia mwenendo wa ukuaji wa mazao ikiwa inamwaga maji au dawa kupitia mabomba marefu yaliyofungwa juu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana, ikiwa inavuta chombo kidogo kwa nyuma, ambacho kina mapanga yenye ncha kali yanayokata nyasi refu zilizopo mashambani pamoja na kuyaviringisha, nyasi hizo kuwa katika muundo wa duara.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matajiri makubwa ya nyuma na mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito kilicho na mapanga yaliyochongwa ambayo yanatifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika eneo dogo la bwawa kubwa, ambapo kuna watu wanaotengeneza eneo hilo wakitengeneza uzio wakitumia magari yanayoleta vifaa mbalimbali wanavyofanyia kazi.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika kisima ambacho kimechimbwa ardhini kisha kukawekwa mfuko wa plastiki, ndipo maji masafi yanapowekwa ili kuzuia udongo usifyonze maji hayo.

Ufugaji wa samaki aina ya kambale, wakiwa ndani ya maji masafi katika kisima kikubwa. Samaki hao wakiwa wanaogelea ndani ya maji kujitaftia chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika visima ambavyo vina maji safi na kutulia, yaliyotengwa katika makundi ambapo wanafugwa samaki wa aina moja.

Bidhaa za vyakula zitokanazo na mazao yaliyopandwa mashambani zikiwa zimehifadhiwa katika magunia marefu ya rangi nyeupe, na kupangwa katika mistari iliyonyooka, bidhaa hizo zikiwa zinauzwa mfano ni mahindi na maharage ya aina mbalimbali.

Bidhaa za chakula ambazo zimetokana na mazao ya shambani, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo kwa ajili ya kuuzwa; kukiwa na mizani ambayo inatumika kupima kiasi unachohitaji mfano ni: maharage ya aina mbalimbali, mahindi, mchele, na kadhalika.

Bidhaa za chakula ambazo zimetokana na mazao ya shambani, zikiwa zimehifadhiwa katika magunia marefu na kukusanywa sehemu moja kwa ajili ya kuuzwa, mfano ni: mahindi, ulezi, alizeti pamoja na maharage.

Bidhaa za vyakula ambazo zimetokana na mazao ya shambani zikiwa zimehifadhiwa katika makapu madogo kwa ajili ya kuuzwa. Bidhaa hizo ni kama vile: maharage ya aina tofautitofauti, mahindi, karanga na bidhaa nyingine nyingi.

Mazingira ya mistuni, kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyovunga, kukiwa na mfereji mdogo ambao unatiririsha maji yanayopita juu ya miamba kutoka sehemu za juu kushuka sehemu za chini.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofunga, pia kuna mfereji mdogo unaotiririsha maji taratibu, ambapo kuna daraja la mbao limetengenezwa kwa ajili ya kuwasaidia watembea kwa miguu kuvuka mfereji huo.

Watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa katika bustani ndogo iliyo na miche ya miti ambayo imepandwa katika vifuko vya plastiki vilivyo na udongo wenye rutuba na unyevu unyevu, unaosaidia miche hiyo kukua huku mwingine akiwa anamwagilia maji.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivofungamana, ambapo kuna barabara jembamba ya vumbi. Inayotumiwa na watembea kwa miguu, kuvuka au kupita katika msitu huo. Kukiwa na mbwa aliyesimama kwenye barabara hiyo.

Vijana wa kike na kiume wakiwa katika bustani ndogo, ambayo ina miche midogo ya miti iliyopandwa katika mifuko ya plastiki ikiwa na udongo wenye rutuba na unyevunyevu unaosaidia miche hiyo kukuwa wakiwa wanaikagua.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana vya rangi ya kijani, kukiwa na barabara nyembamba ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaokatiza katika msitu huo.

Vijana wa kike na kiume wakiwa wanaonyesha umoja kwa kupanda miche midogo ya miti, katika eneo la shamba ikiwa ni hatua nzuri ya utunzaji wa mazingira.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofunga, pamoja na barabara nyembamba ya vumbi ya watembea kwa miguu, ambayo ina mstari uliokunjika ikiwa na mshale kwa mbele ambao unaonesha njia ya kupitia.

Upandaji wa mazao ambayo yanastawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukuwa kwa haraka.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambapo mizizi hutumbukizwa kwenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mboga hizo kuchomoza katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambapo mizeze kudumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani ambazo zinaota kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yanaostawi katika matundu ya mfuniko, mizizi ikiwa inadumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu inayoweza kusaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinachipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu. Mizizi ikiwa imedumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao usiotumia udongo bali mimea huchomoza kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Fundi maji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea huchomoza kutoka katika matundu ya mabomba marefu yaliyosimamishwa ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanastawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu. Ambapo ndani yake yana maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa mazao ambayo yanachomoza katika matundu madogo ya bomba lililosimama, ndani yake kukiwa na mizizi iliyodumbukizwa kwenye maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanachomoza kutoka katika mfuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Upandaji wa kisasa wa mazao ambayo yanastawi kutokea katika matundu madogo ya mifuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa, pamoja na virutubisho vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali miche huchumoza katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye mabomba hayo yaliyo na maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia mimea kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba meupe. Ambayo ndani yake yana maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea hupandwa katika mabomba marefu yaliyo na vitobo, ambavyo miche huchomoza ndani kukiwa na maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia miche hiyo kukua.

Ulimaji wa mazao yanayostawi pasipo kutumia udongo. Bali inachipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu. Ndani yake kukiwa na maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao haya kukuwa.

Mboga za majani ambazo zimestawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu yenye rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinakua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu yenye rangi nyeupe. Ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua, pia kukiwa na mwanga utokanao na taa iliyofungwa juu ambayo ni muhimu kwa mazao kukua.

Ufugaji wa kuku wa kisasa wa rangi nyeupe ambao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na nyama yao kusafishwa, vizuri kupimwa nyingine husagwa na kupelekwa katika maduka makubwa wa kisasa au masokoni ili kuuzwa.

Mazao yaliyopandwa katika sehemu maalumu uliozungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe na kamba refu ambazo zinashikiria miche ya mazao hayo, ambayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kubadilishwa kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Ufugaji wa kuku wengi wakiwa ndani ya chumba kukiwa na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya chakula na maji, kuku hawa hupelekwa viwandani ili kuchinjwa na nyama yao husafishwa vizuri au kusagwa na kuhifadhiwa katika pakiti ambapo hupelekwa katika maduka makubwa kwa ajili ya kuuzwa.

Kuku wengi ambao wanafungwa ndani ya banda, kukiwa na vyombo maalumu kwa ajili ya malisho na chakula; kuku hao upelekwa viwandani ili kuchinjwa kisha nyama yao usafishwa na kuhifadhiwa vizuri nyingine usagwa na kwenda kuuzwa katika maduka makubwa ya kisasa.

Mashine ya kisasa ambayo inaendeshwa na dereva, ikiwa na vyuma kwa mbele vyenye ncha kali ambavyo vinazunguka na kukata mazao ya ngano ambayo hupeleka viwandani kuchakatwa au kubadilishwa kuwa unga ambao unatumika kupikia vyakula mbalimbali.

Ng’ombe wa kisasa wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa katika banda kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ng’ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama yao husafishwa vizuri na kuandaliwa au kusagwa na kuhifadhiwa katika paketi ambazo zinapimwa uzito na kwenda kuuzwa kwenye maduka ya kisasa.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba lililopandwa miche mirefu ya mazao ambayo wanachuma majani yake na kuyahifadhi katika vikapu walivyobeba mgongoni, mazao hayo hupelekwa katika kiwanda ili kuchakatwa na kubadilisha kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Upandaji wa mazao katika sehemu maalumu iliyofunikwa kwa kutumia vitambaa vya rangi nyeupe, vinavyodhibiti mwanga wa jua. Mazao hayo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa, na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Ufugaji wa kuku wa kisasa wa rangi nyeupe, ambao unafanyika katika banda kubwa. Kuku hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na nyama zao hutengenezwa vizuri au kusagwa na kuhifadhiwa katika paketi ndogondogo zinazoenda kuuzwa katika maduka makubwa au masoko.

Wafanyakazi waliovaa mavazi yaliyofanana, wakiwa katika kiwanda kikubwa wakifanya zoezi la uandaji au ufugaji wa maua ya aina tofauti tofauti, na kwenda kuuzwa katika maduka makubwa au masokoni.

Ufugaji wa vifaranga wengi wakiw ndani ya chombo kilicho na vyombo maalumu kwa ajili ya marisho ya chakula na maji, vifaranga hao pindi watakapokua hupelekwa viwandani ili kuchinjwa na nyama yao kusafishwa vizuri, kupimwa nyingine husagwa na kuhifadhiwa vizuri ambapo hupelekwa katika maduka makubwa ya kisasa kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa mazao ambayo yamestawi vizuri katika miche ya rangi ya kijani, mazao hayo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa au kusindikwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Ufugaji wa kisasa wa vifaranga wengi wa rangi ya njano, ambapo kipindi watakapokua watapelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama yao husafishwa vizuri, nyingine husagwa na huifadhiwa katika paketi ndogo zinazoenda kuuzwa katika maduka ya kisasa au sokoni.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikivuta chuma kizito kilicho na mapanga yenye ncha kali ambayo hutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ulimaji wa zao la mahindi, ambayo pindi yatakapokua hupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji na kubadilishwa kuwa bidhaa inayofaa kutumika, kama vile unga wa mahindi.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika katika shughuli za uvunaji wa mazao ikiwa imefungwa chuma kwa mbele chenye mapanga yanayozunguka ambayo hukata vichwa vya ngano; na kuvihifadhi vizuri kisha kupelekwa katika viwanda ili kuchakatwa na kubadilisha kuwa unga ambao unatumika kupikia vyakula mbalimbali.

Shamba kubwa lililopandwa zao la mananasi ambayo yameshakua tayari kwa kupelekwa viwandani kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa mbalimbali, ambazo hutumiwa na watu kama vile juisi za mananasi.

Mazao yaliyopandwa shambani aina ya kabichi, ambazo zimejipangilia katika mistari iliyonyooka, zikiwa tayari kwa kupelekwa katika viwanda kuchakatwa au kusindikwa na kuhifadhiwa vizuri ili kuja kutumika na watu.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na mifereji midogo huachwa baina ya matuta, ambapo maji humwagwa na kufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambayo yamepandwa mazao kwa mpangilio yaliyostawi, kukiwa na bomba lefu na nene lililazwa pembezoni mwa shamba hilo, huku mabomba madogo madogo yakiunganishwa na bomba hilo kubwa, na kulazwa kwenye mistari ya mazao ambapo imetobolewa matundu madogo yanayodondosha matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa, ambayo yametobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Kijana wa kiume akiwa shambani akiwa anaunganisha mabomba ambayo yanatumika katika umwagiliaji yakiwa yamelazwa kwenye matuta na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo kuwa na unyevuunyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo kuna bomba refu limelazwa na kutobolewa matundu makubwa, yanayo mwaga maji kwenye mashamba na kutiririka na kufuata mkondo wa mazao hayo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo kuwa na unyevuunyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na mifereji midogo baina ya matuta ambayo maji hufuata mkondo huo.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na miti pamoja na vichaka huku kwa mbali kukionekana safu za milima mirefu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na miamba iliyojikusanya sehemu moja na kutengeneza kilima kirefu, ambacho kina theluji juu yake huku chini kukiwa miti mifupi pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri iliyo na eneo kubwa lenye uwazi pamoja na nyasi refu zilizo na rangi ya kijani, vichaka na miti mirefu kwa mbali kukiwa na safu za milima.

Mazingira yenye mto mkubwa unaotiririsha maji taratibu, kutoka ukanda wa juu kushuka ukanda wa chini. Pembezoni kukiwa na ardhi isiyo na nyasi, bali kuna miti michache pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri yenye eneo kubwa lililo na uwazi, kukiwa na miti michache pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na safu za milima kwa mbali na anga la rangi ya bluu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye miti mingi na mirefu pamoja na vichaka, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani huku kukiwa na safu za milima mirefu, ikionekana kwa mbali.

Mandhari nzuri iliyopendeza na ya kuvutia ikiwa na vilima pamoja na mabonde, miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye milima na mabonde, miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu pamoja na wingu jeupe lililotanda angani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na miamba mikubwa katika pande mbili, katikati kukiwa na njia nyembamba ambayo imetokea kutokana na mmomonyoko wa udongo uliosababishwa na maji kupita eneo hilo kwa kasi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mto wenye maji mengi yanayotiririka taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, na barabara nyembamba ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na mto unao tiririsha maji, ambapo kumetengenezwa ukuta mrefu unaodhibiti maji ayo kutokuweza kupita upande wa pili wa mto huo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu iliyo na matawi mengi, nyasi za rangi ya kijani pamoja navichaka; kwa mbali kukiwa na mlima mrefu ulio na theluji kileleni.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na miti iliyopo mbalimbali pamoja na safu za milima mirefu zikionekana kwa mbali kutokana na ukungu uliotanda katika eneo hilo.

Mazingira mazuri yaliyo na miamba mirefu iliyopo pande mbili katikati kukiwa na bonde kubwa, ambalo limetokea kutokana na mmomonyoko wa udongo uliosababishwa na maji kupita sehemu hiyo kwa kasi.

Mazingira mazuri yaliyo na mfereji mwembamba unaotiririsha maji taratibu kutoka pande za juu kushuka pande za chini, pembezoni ikizungukwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pasipokuwa na miti wala vichaka,

Mto ambao una maji machafu yaliyotuama pembeni kukiwa na tenki dogo lililotengenezwa kwa chuma chenye kutu, mto huo ukiwa umezingirwa na vichaka pamoja na miti mirefu ya rangi ya kijani.

Ufugaji wa nyuki ambao unafanyika katika mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ambapo nyuki hao huzalisha asali zinazotumika kwa matumizi mbalimbali. Mfugaji akiwa amevaa mavazi maalumu yanayomkinga asing’atwe na nyuki.

Ufugaji wa mifugo ambao ni ng'ombe wakiwa katika zizi, lililotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na paa la mabati, ili kujipatia maziwa, nyama au fedha pale ambapo ng'ombe hao wanauzwa.

Ufugaji wa nyuki ambao unafanyika katika maboksi madogo yaliyotengenzwa kwa kutumia mbao, ambapo nyuki hao huzalisha asali zinazotumika kwa matumzi mbalimbali. Wafugaji wakiwa wamevaa mavazi maalumu yanayowalinda wasiweze kung’atwa na nyuki.

Ufugaji wa mbuzi ambao wapo ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa wanakula maganda ya mahindi katika sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula.

Wamama wawili ambao wanafanya shughuli ya ufugaji wa mbuzi, mwenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa wanamfunga kamba shingoni ili asiweze kwenda kula zao la mahindi yaliyopandwa sehemu hiyo.

Ufugaji wa nyuki ambao unaofanyika katika maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ambapo kuna nyuki wanaotengeneza asali kutokana na nta ya maua au mimea mingine, asali hiyo hutumika kwa ajili ya kuleta radha kwenye chakula au kwa ajili ya matibabu.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji ambao wapo ndani ya banda lililozungushiwa uzio wa bati, kukiwa na vyombo maalumu vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Kijana wa kiume akiwa anamwaga chakula katika kundi la bata wengi wenye rangi nyeupe na wengine nyeusi, ambao hufugwa katika eneo lenye uwazi mkubwa ulio na uzio uliotengenezwa kwa wavu.

Kijana wa kiume anayefuga bata wengi akiwa anawapa chakula kwa kuwamwagia chini wakiwa wana rangi mbali mbali wakidonoa punje ndogo zilizopo katika ardhi.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika kundi kubwa la kuku wengi ambao wapo mbele ya banda lililotengenezwa kwa mbao, wakiwa wakijitafutia chakula kwa kudonoa punje ndogo wanazo zikuta kwenye ardhi.

Kijana wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya kijani, akiwa amebeba mfuko wenye chakula, akiwa anawapatia kundi la bata wa kufugwa wenye manyoya ya rangi nyeupe, ambao wapo nje ya mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia mianzi.

Mama akiwa anawakagua kuku wa kufugwa, ambao wapo ndani ya mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na wavu, kukiwa na sehemu maalumu kwa ajili ya malisho ya chakula. Kuku hao kutaga mayai pia kuweza kula nyama au kuuza na kupata fedha.

Wafugaji wawili mwanamke na mwanamume, ambao wanatoa chakula kwenye mifuko na kuwapa kundi la kuku wengi wanaofugwa, wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Kijana wakike akiwa anawapatia bata chakula ambao wapo nje ya mabanda yaliyotengenezwa kwakutumia chuma na wavu, kukiwa na kisima kidogo chenye maji kwaajili ya kunywa au kuogelea.

Ufugaji wa kuku wa rangi nyeupe unaofanyika katika chumba kikubwa kilicho na mwanga wa kutosha, ambapo kuna vifaa maalumu vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa ziegifadhiwa katika makopo ya chuma ili zisiweke kuharibika au kumwagika nakuhifadhiwa ndani ya karatasi gumu.

Mbegu za mazao, ambazo zimepandwa katika makopo madogo yakiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mama akiwa ndani ya duka dogo ambalo linauza pembejeo za kilimo, zikiwa ni mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika pakiti za plastiki na kupangwa kwenye rafu za mbao.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo, ambavyo vina udongo ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya aina tofautitofauti, na kupangwa katika makundi ya zao la aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na jina la mbegu hizo, picha ya mmea pindi utakapo kua pamoja na uzito; vimeandikwa kwenye paketi hiyo.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika shamba kubwa kukiwa na mabomba marefu, yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchomoza au kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangwa katika makundi ya zao la aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika vikapu vidogo vikiwa vinauzwa mfano ni: maharage aina mbalimbali, mahindi, karanga pamoja na mbegu nyingine nyingi.

Mbegu za mazao mbalimbali ambazo zimehifadhiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike na kupangiliwa katika rafu za chuma. Mfano wa mbegu hizo ni za vitunguu na mboga za majani.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika makopo madogo, ambayo yana udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu unaosaidia mbegu hizo zichipue katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo yaliyotengenezwa kwa plastiki, yakiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo, ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimeifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ikiwa na jina la mbegu hiyo, picha ya mazao pindi yatakapokua pamoja na uzito vyote vimeandikwa kwenye plastiki hiyo.

Mbegu za mazao zilizopandwa mashambani kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa; ambayo yametobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika magunia marefu, yaliyo kusanywa sehemu moja kwa ajili ya kuuzwa mfano wa mbegu hizo ni: maharage, mahindi, alizeti, ulezi na kadhalika.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mbegu hiyo imeandikwa, pamoja na picha ya mmea pindi utakapokuwa imechorwa kwenye paketi hiyo.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika mashamba makubwa yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchepua katika miche midogo ya rangi ya kijani, na ambayo imejipanga katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao zikiwa zimepangwa katika makopo madogo ya viboksi kukiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu izo kuchepua katika miche ya midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi ambayo imehifadhiwa vizuri katika paketi, iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika na kuwekwa juu ya meza.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika vikopo vidogo vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ile zisiharibike, ikiwa na jina la mbegu hiyo imeandikwa kuwa ni nyanya pamoja na picha ya nyanya na ujazo au uzito ikiwa ni gramu 25 zimeandikwa katika plastiki hiyo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike. Kukiwa na jina la mbegu hizo picha ya mmea pindi utakapo kua zimeandikwa katika pakiti hiyo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, ikiwa ina jina la zao hilo, picha ya mmea pindi utakapokua pamoja na uzito zimeandikwa kwenye plastiki hiyo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo ikiwa vimepangwa katika mistari miwili vikiuzwa, kila mmoja ikiwa na kadi yenye jina la mbegu hiyo pamoja na bei inayouzwa.

Mbwa akiwa amesimama nje ya kibanda kidogo ambacho kimetengenezwa kwa kutumia mbao, akiwa anapata chakula kutoka katika vifaa maalumu ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Kibanda kidogo ambacho kimetengenezwa kwa kutumia mbao kikiwa na mlango mmoja ulio na komeo la kufungia, pamoja na dirisha lililotengenezwa kwa kutumia wavu. Kibanda hicho hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Mbwa wawili wenye manyoya ya rangi nyeusi na kahawia wakiwa wamekaa nje ya banda, ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu likiwa na paa lililotengenezwa kwa kutumia bati.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama pamoja na mbwa katika barabara nyembamba inayotumiwa na wateja kwa miguu pembeni kukiwa na sufuria au vyombo ambavyo vinatumika kwa ajili ya malisho ya chakula cha mbwa.

Mbwa wa rangi tofauti tofauti wakiwa wamejikusanya katika eneo moja ambalo lina uwazi mkubwa pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani. Mbwa hao wakiwa wamefungwa mikanda katika shingo kumaanisha wanafugwa.

Madaktari wawili waliobobea katika magonjwa ya wanyama wa kufugwa; waliovaa mavazi ya rangi ya bluu wakiwa wanamuogesha mmbwa mdogo mwenye manyoya ya rangi nyeupe ili kumpatia huduma za matibabu.

Ufugaji wa mbwa ambao wamelala ndani ya banda, lililotengenezwa kwa kutumia mbao, likiwa na mlango uliotengenezwa kwa chuma pamoja na wavu. Ndani ya banda hilo kukiwa na vyombo maalumu kwa ajili ya malisho ya chakula.

Mbwa mwenye manyoya ya rangi nyeusi akiwa anachungulia kutoka katika mlango mdogo wa banda, ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao likiwa na paa ambalo limetengenezwa kwa kutumia bati.

Kijana wa kiume alievaa fulana ya rangi nyekundu na suruali nyeusi, akiwa anamchezea mbwa kwa kumtekenya katika shingo; wakiwa katika eneo lenye uwazi ulio na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Wanyama wa porini, ambao ni nyoka wawili warefu mmoja akiwa wa rangi nyeusi na mwingine rangi ya kijivu, wakiwa katika kona ya chumba kilicho na nyasi fupi ambazo zimekauka .

Mnyama wa mbugani ambae ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa na mabakabaka ya rangi ya kahawia na nyeupe, akiwa ndani ya uzio uliofungwa kwa kamba pia kukiwa na miti mirefu.

Ndege wa porini mkubwa, mwenye manyoya yenye rangi nyeupe na nyeusi, akiwa anatembea katika eneo lenye uwazi mkubwa ndege huyo ana mdomo uliochongoka kwa mbele na miguu mirefu.

Mnyama wa porini ambae ni swala mwenye rangi ya kahawia akiwa anakula majani au nyasi za rangi ya kijani, akiwa na mapembe marefu ambayo hayajanyooka.

Mnyama pori ambae ni ndege mwenye manyoya ya rangi nyeupe na ya bluu akiwa ametua katika tawi kavu ,akiwa na macho madogo mdomo uliochongeka kwa mbele na miguu mifupi iliyo na kucha refu.

Kijana wa kiume akiwa anapapasa kichwa cha mnyama wa porini ambae ni twiga wenye shingo na miguu mirefu, wakiwa katika eneo la uzio lililotengenezwa kwa chuma pia kukiwa na miti mirefu yenye majani.

Wanyama wa porini ambao ni tembo, wakiwa wananyweshwa maziwa kwa kutumia chupa refu na kijana aliyevaa koti refu la rangi ya kijani. Wote wakiwa katika uzio, nje ya uzio huo kukiwa na watu wanaowapiga picha, wakiwaangalia kama kivutio.

Wanyama wa porini, ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa, wakiwa na masikio makubwa na mkonge ambao unaowasaidia katika ulaji wa chakula pamoja na unywaji wa maji.

Wanyama wa mbugani, ambao ni twiga wenye shingo na miguu mirefu, wenye mabakamabaka ya rangi ya kahawia na nyeupe, wakiwa kwenye uzio uliotengenezwa kwa mbao, huku nje kukiwa na watalii ambao wanawapiga picha na kuwashika vichwa vyao, wakitumika kama kivutio.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu, akiwa na rangi ya mabakabaka ya kahawia pamoja na nyeupe. Mnyama huyo huishi katika mazingira ya porini pia hutumika kama kivutio.